Jopo la watu waliopo katika eneo la chumba mfano wa darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa vitabu, karatasi ama madaftari. ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje lenye mkusanyiko wa viti, na huku moja kati yao akiwa amesimama mbele yao kuwahutubia, katika eneo lililozungukwa na mabango yenye maandishi maalumu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku mmoja kati yao akisimama kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Kipo la watu Waliopo eneo mfano wa chumba ama darasa walio kaa katika viti, huku meza zikiwa katika mfano wa majarada au vitabu likiashilia kuwa ni chumba cha darasa linalo tumika kwa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa kwenye madawati huku meza zikiwa na mfano wa madaftari, vitabu ama majarada, na mmoja akiwa mbele ya ubao akifundisha, ikiakisi kubwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Watu waliopo katika eneo mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vitabu vya aina tofauti, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa ama maktaba inayotumika kwa ajili ya elimu ya sekondari.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu ama wanafunzi, waliovalia mashati meupe pamoja na suruali za rangi ya bluu ikiashiria kuwa ni eneo la darasa, linalotumika kwa ajili ya elimu kama elimu ya sekondari.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare, yenye rangi mchanganyiko nyeupe, bluu pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu, mfano wa elimu ya sekondari.

Eneo la ndani mfano wa chumba lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, na mfumo wa maji yenye mabomba ikiahsiria kuwa ni eneo mfano wa maabara, linalotumika kwa ajili ya majaribio ya kisayansi katika shule za sekondari.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa ulio na meza yenye vifungashio vyenye mfano wa makaratasi ama majarada, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa; kilichotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya kwenye elimu ya sekondari.

Eneo la ndani mfano wa chumba lenye viti pamoja na meza pamoja na mkusanyiko wa vitanda, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria kuwa ni chumba mfano wa bweni kinachotumika kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani walivalia mavazi sare yenye rangi nyeusi ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa, linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa chuo kikuu.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa majalada, vitabu ama madaftari, ikiakisi kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kwaajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mfano wa vitabu makaratsi ama majalada na mmoja wao akisimama kuwahutubia ikiakisi kuwa ni eneo la darasa mfano wa vyuo vikuu linaloyumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu.

Jopo la watu mfano wa wanafunzi waliovalia mavazi sare ya rangi nyeusi waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba cha darasa, wakiwa wamekaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa madaftari ama majalada ikiakisi eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiakisi kuwa ni eneo la darasa linolotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mashine za kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu, mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliyopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza zilizohifadhi mfano wa madaftari, vitabu ama majalada ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti. Huku mmoja kati yao akisimama kuwahutubia. Ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili mafunzo ya elimu mfano vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vitabu, madaftari ama majarada ikiakisi kama ni chumba cha darasa kilichotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba au darasa waliokaa kwenye viti, huku meza zikiwa na mashine za kielekroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa elimu ya juu mfano wa vyuo.

Mtu alievalia fulana yenye rangi nyeupe aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ambapo yenye meza yenye kifaa cha kieletroniki na kompyuta mpakato, ikiakisi kuwa ni eneo hasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu waliokaa katika viti huku meza zikiwa na madaftari au vifaa maalumu vya kielektroniki, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye meza iliyohifadhi vifaa vya kielektroniki, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, aliyepo mbele ya mashine ya kielektroniki, iliyochapishwa maneno yasomekayo "okoa nishati", ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mashine za kielektroniki, mfano wa kompyuta mpakato. Ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo kiufundi.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mashine na vifaa vya kielektroniki, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza ikiwa na mashine ya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu aliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa vifaa na mashine za kieletroniki, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mashine na vifaa vya kielektroniki, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.